Katika kiwanda hiki cha umeme kuna jengo lililo katikati na limezungukwa na vyombo ambavyo vinawaka moshi na pia kuna mashine katika lango la kuingilia na barabara zinazoelekeza kutoka nje ya kiwanda hicho na kuzunguka kuenda sehemu zingine.

Wanaume hawa wanne wako katika eneo ambapo kunatupwa takataka na mmoja ameingia ndani ya mtaro akitoa takataka hizo ndani yake. Pia kuna tingatinga linaloonekana huko mbele linalowasaidia kusafisha na kando kuna nyumba za mabati zimejengwa huko.

Kwenye mbuga hili la wanyama kuna aina ya twiga ambaye amesimama tuli akiangalia upande mmoja wa mbuga. Majani yanayomzunguka ni ya kijani kibichi na mengine yameweza kukauka.

Eneo hili ni la kutupa takataka na aina nyingi ambayo tunaona ni plastiki. Kuna mwanamume ambaye amesimama pale kando akiwa amevaa nguo za rangi nyeusi na nyuma yake kuna majengo ambayo ni ya buluu ambayo yamezungukwa na ua wa mawe.

Katika mbuga hili la wanyama kuna chui ambaye amechuchuma akitembea polepole kana kwamba ako mawindoni. Kuna mti ambao unaonekana hapo chini umeanguka na kipande kimoja kimekatwa na kuna nyaya za umeme ambazo zinapita kando yake.

Wanaume hawa wameshika mti huu, ni kana kwamba wanapigwa picha. Wanataka kuupanda kwenye shimo hili ambalo wamechimba hapa. Na kuna maaskari ambao wamevaa nguo zao za kazi.

Katika bunga hili la wanyama kuna aina ya ndege ambaye anaitwa mbuni. Hana manyoya shingoni na pia miguuni. Huko kando kuna mji ambao umejengwa kwa nyumba za maghorofa na zingine za chini.

Mbuga hili la wanyama linatumbili watatu. Ambao wamekaa kama wametulia na mmoja wao ni mkubwa wa katikati ni mdogo na watatu anakiwango cha wastani.

Mbuga hili la wanyama lina aina ya pundamilia. Mmoja ni mkubwa ambaye ameinama kukula na mwingine ni mdogo ambaye amesimama. Kando kabisa kuna majengo ya manyumba ambayo ni ya ghorofa na nyingine ni ya chini.

Mbuga hili la wanyama lina aina ya wanyama maridadi sana. Kama hawa vifaru watatu ambao wamenona vizuri wanavuka barabara kuelekea upande mwingine kuweza kutafuta chakula .

Mwanaume huyu amebeba gunia ambayo ikona vitu ndani na amebeba ndoo. Anatembea mahali kuna matope. Na nyumba zilizojengwa, wametumia mabati.

Kwenye mbuga hili la wanyama, daktari amekuja kupea tembo dawa ambazo ameziweka katika chupa mbili moja ameshika kwa mkono wa kulia na nyingine kwa mkono wa kushoto. Amevaa aproni ya kijani kibichi na kofia nyeupe.

Twiga huyu amefika mahali ambapo kumewekwa huwa wa kamba, hawezi akapita, ametoa ulimi wake nje, na pia pale nyuma kunaonekana wengine wanaendelea na kutafuta chakula.

Wanaume hawa wako katika eneo ambalo wamechimba mtaro na wanaweka mfereji wa kupeleka maji au takataka mahali ambapo wanataka ipelekwe na kuna wengine ambao wamesimama kando yao.

Kwenye mbuga hili kuna huyu mnyama anayeitwa simba, ameangalia upande mmoja akiwa juu ya mawe, kuona kama anawezapata mawindo. Sehemu za mbali huku kunaonekana kuna majengo ya watu ambayo huishi.

Katika eneo hili, watu wanatumia mabati kuweza kujenga nyumba za kukodi. Kuna kina mama wawili, mmoja amebeba vibuyu viwili na pia mwingine anachotelea maji akieka kwa ndoo. Kuna mfereji ambayo inapita mahali ambapo kuna takataka.

Mbuga hili la wanyama linavutia sana kwa sababu majani yake ni ya rangi ya kijani kibichi, miti mikubwa na miche mbalimbali. Ua ambao unazunguka umetengenezwa na nyaya na pia kuna kifaru ambaye anafurahia kukaa ndani ya mbuga hilo.

Bwawa hili limejaa mamba ambao wengine wako katikati na baadhi yao wanataka kutoka nje. Maji hayo ni chafu na limezingirwa na eneo ambalo liko na mawe na pia miti ambayo imemea huko na nyasi ambazo zinaonekana huku kando.

Mto huu umejaa taka na maji. Kuna kina mama watatu ambao wanafua mifuko zao na kijana anayevuka. Ng'ambo kuna watu ambao wamepiga kambi na nyumba zilizojengwa na mabati iliyojaa kutu.

Kwenye mbuga hili ka wanyama kuna wanyama mbalimbali na baadhi yao ni tembo ambao wanaonekana wakitembea kando kando ya barabara ambapo kuna gari ya watalii ambao wamekuja kuangalia wanyama. Pia huko kando kuna nyasi na maji ambapo tunaona wanyama wengine wakikunywa.

Eneo hili watu hujenga kutumia mabati wakionyeshana hawana uwezo mzuri wa kifedha na kuna mwanamke ambaye ameinama pale akiendelea kufua nguo, anatumia beseni tofauti, nyekundu, ya rangi ya kijani na pia nyeusi. Anatumia maji inayotoka kwenye mfereji.

Penye mbuga hili la wanyama lina wanyama tofauti kama vile tunaona punda milia ambao wengine wamekomaa na kuna wachanga. Wanafurahia kula majani na nyasi ingawa kumekauka.

Katika stesheni hili kuna gari aina ya matatu ambayo imeekelewa kibango juu ya kuonyesha mahali gari hilo linapokwenda. Pia kuna aina ya basi ambayo lina jina la usajili Embassava Sacco na kuna mwanaume aliye hapo kando ambaye amevaa sheti ya rangi nyeupe.

Katika eneo hili la uma kuna aina ya gari ya basi la kubebea abiria na pia zingine za kibinafsi zinazopita kwa barabara pia kuna mwanaume na afisa wa polisi aliyevaa aproni ya rangi ya kijani na ameshika rungu akipokea hongo kutoka kwa mwanaume huyo.

Barabara hili lina msongamano wa magari, kuna aina ya matatu na basi na kando, kuna bodaboda ambazo zimesimamishwa zikiwa zimewakishwa mwavuli. Kando yake kuna majengo ambayo yamezingirwa na ua wa chuma na pia kuna miti na taa za mulika mwizi.

Treni hili la SGR linapita juu ya reli ambayo kando yake tunaona kuna nyaya ambazo zimeunganisha ili kutengeneza ua ambao unasuia watu kuenda upande mwingine wa treni.

Kweye kituo hiki cha magari kuna magari tofauti tofauti na pia kuna manamba ambaye ameshika kibango cha kuonyesha mahali gari hilo linakwenda na bei wanayolipa wanapoingia ndani. Kuna mwanaume pale mbele amevaa aproni, akienda shughuli zake na wengine wako katika shughuli .

Kwenye barabara hizi kuu zimetegenezwa kwa njia ambayo pikipiki na gari zinaweza kupita bila kugongana. Pia imeweza kuwekwa vibango ambavyo vinaonyesha mahali barabara hizo zinaelekea na kuweza kuweka daraja za kuvuka kwenda upande mwingine.

Gari hili aina ya tuktuk ina magurudumu mitatu, ambayo inatumika sanasana maeneo ambayo hakuna basi nyingi au matatu za kubebea abiria. Linabeba watu takribani tano, pamoja na dereva.

Kwenye barabara hii kuu gari zimefika katika barabara pana ambazo lazima watumie taa kuweza kuvuka wakati ambapo hazitaweza kugongana au kugonga mtu. Watu pia wanaendelea kuvuka kwa miguu na kuna mwanaume hapa ambaye ameshika miti za kutembea, ni kana kwamba ameumia ama amekatwa mguu mmoja.

Kwenye kituo hiki kuna gari la kubebea abiria, na kuna kibango kinaonyesha mahali gari hizo zinakwenda. Kwenye upande wa kushoto, kuna watu watano. Mmoja ameinama, ni kana kwamba amegongwa magoti, na mwingine amebeba mfuko mweusi.

Kwenye sehemu hili la umma, ni eneo la mjini ambapo kuna gari aina ya basi na watu wengi wako katika shughuli tofauti tofauti. Manamba wameweza kushika vibango na zingine zimebandikwa kwenye miti, inayoonyesha mahali gari hizo zinapokwenda.

Gari hili la kubeba abiria liko na kibango kinaonyeshwa upande wanaoelekea wa Kiambu na tayari kuna mwanaume ameingia ndani, amekaa kwa dirisha akiangalia nje na mbele kuna abiria mwingine ambaye ameekelea mkono wake juu.

Barabara hili lina magari tofauti na kuna afisa wawili, mmoja anapita mbele ya gari kuelekea upande ambao kuna pikipiki linaendeshwa ambalo limebeba mtu mmoja.

Katika barabara hili kuna msongamano wa magari na pia kuna watu ambao wanapita kando yake. Kuna boda boda ambazo zinapita kwenye barabara moja ambayo haina gari nyingi na majengo kando yake ambayo ni ya rangi tofauti tofauti. Upande mwengine wa barabara kuna miti ambayo iko nje ya ua.

Barabara hili kuu limegawqnishwa mara tano, kuna magari ambayo yanapita ndani yake na mengine yamesimama ili kuweza kungojea wateja. Kuna watu ambao wanatembea kando kando ya barabara hizo.

Mji huu una majengo ya magorofa, magari ya kubeba abiria, na kibao ambacho kinaonyesha mahali magari hayo yanapokwenda. Kuna watu ambao wanajishughulisha katika hali zao na kuna bodaboda hapo kando yake ambao kuna mtu ambaye ameshikilia na anaongea na mwingine hapo kando.

Kwenye kituo hiki cha magari kikona basi, na kuna kibao ambacho kinaonyesha mahali gari hizo zinakwenda. Watu ni wengi wakielekea katika maeneo tofauti tofauti. Kuna mama ambaye amesimama hapo, amefuata mizigo yake na kuna mwanaume ambaye amekalia kagari ka gurudumu ka kubebea watu mizigo.

Katika kituo hiki cha gari, kuna aina ya basi zinazotumia stima na zingine mafuta ya petroli. Pia, watu wanaenda katika shughuli mbalimbali na wengine wamesimama huku wakingojea kuingia kwenye gari, pia manamba wakishika vibango zinazoonyesha mahali gari zinazokwenda.

Eneo hili la umma lina gari tofauti kama vile basi, lori, na kuna mwanaume ambaye amevaa tisheti ya rangi ya blue anaskuma kagari kake ka kubebea watu mizigo kama gurudumu. Pia kuna mwanabodaboda ambaye anaendesha katikati ya gari hizo.

Katika kituo hiki cha uma kina magari aina ya basi za kubebea abiria, ambazo upande wa nyuma zikona gasi ya kupandia kueka mizigo juu ya gari. Kuna mwanamke ambaye amesimama hapa kando aina ya manamba ambaye ameshika kibango kinacho onyesha mahali gari izo zinakoelekea.

Basi hili limepakwa rangi ya manjano na kijani kibichi. Nambari ya usajili ni KBT mbili nne nane D linaelekea upande wa arobaini na sita na kuna mwanaume pale ambaye anavuka kuelekea huo upande mwingine.

Kituo hiki cha abiria kiko na magari aina ya matatu na juu ya matatu moja imeekelewa kibango ambacho kinaonyesha mahali matatu hiyo linaelekea, kuna abiria watatu, mmoja anaelekea kwenye matatu hiyo na wawili wamesimama, huku kando kuna lori ambalo limeegeshwa limeekelewa machandarua juu yake ili kuweza kuifunika lisinyeshewe.

Kwenye kituo hiki cha kubebea abiria kuna gari aina ya matatu inayoweza kubeba watu kumi na wanne na kuna mwanaume ambaye amesimama kwa mlango na kibango kimewekelewa juu kuonyesha mahali linapoelekea. Pia begi ya kubebea vitu limeweza kuegeshwa hapo kando yake.

Katika eneo hili la mjini kuna kituo cha gari cha kubebea watu aina ya matatu ambayo moja limefungiliwa mizigo juu yake na kuna kijana ambaye amesimama hapo mbele akiwa amebeba njugu karanga akiuzia wateja ambao wako kwa gari.

Gari hili liko mwendoni katika barabara ambayo iko na magari mengine. Kuna daraja ambayo inasaidia watu na magari kuweza kuvuka upande mwengine wa barabara. Mbele kabisa kuna majengo ya ghorofa na upande wa kushoto kuna watu ambao wanaonekana wakitembea kwa miguu.

Mwanaume huyu anaendesha pikipiki akiwa amefunga mwavuli. Kuna gari aina ya matatu na wanaume sita na mmoja wao ni manamba anaita watu kuweza kuingia kwenye gari. Kuna kituo cha kuuza mafuta ya petroli.

Barabara hizi mbili zinaelekea upande wa kushoto na upande wa kulia. Moja ikona magari machache na nyingine ikona mlolongo wa magari. Kuna watu wanajaribu kuvuka na wengine wanapita kando kando yake. Pia upande mwingine tunaona miti na majengo tofuati tofauti.

Barabara hizi kuu mbili, moja inaelekea upande wa kushoto ambayo ina magari machache na watu wanavuka. Inayoelekea upande wa kulia, ina mlolongo wa magari na watu wanapitia kando yake.

Aina hili la tanki ndogo ni ya rangi nyeusi na imefunikwa. Inaeza kubeba kiwango cha maji litre mia moja thelathini na tano na kando yake, kumeekwa karatasi ambayo iko na takataka ndani yake na imefungwa vizuri.

Kwenye umati huu wa watu, kuna wanaume na wanawake na watoto. Baadhi yao wamevaa barakoa na kuna mafisa wa polisi. Kuna watu katikati yao ambao wamelazwa chini kwenye hema. Mmoja amelala akiwa amefunikwa blanketi na wawili wamekaa.

Lori hili, ni la kubeba mzigo, tayari limejazwa na kuna mwanaume ambaye amekaa juu akiendelea kupanga ili ziweze kukaa vizuri na kutoshea. Kando yake, kuna jengo ambalo ni la ghorofa, limejengwa likitumia vioo.

Katika eneo hili, wanatumia mawe kujenga nyumba zao na ukuta kuzunguka kuhakikisha kuna usalama wa kutosha. Mabati yanatumika kuezeka paa na tanki za maji zinawekwa ili kuhakikisha kuna maji ya kutosha.

Maeneo haya, yana mchanga wa rangi ya kijivu. Na kuna mabomba ambayo yamewekwa. Na pia kuna tingatinga ambazo zinachimba, mahali ambapo mabomba hayo yataweza kuwekwa.

Tanki mbili za maji za rangi nyeusi ambazo zimeunganishwa na mabomba ambayo yanapeleka maji ili iwe rahisi kuchota au kutumia.